Hawa ni wakimbizi na katika hii picha kuna wakimbizi mbalimbali ambao walikua wameenda katika mchezo yaliyopita ya ambayo ilifanyika huko nje. Wamejaribu kuinua jina la nchi yetu ya Kenya hili tu.

Vitabu vya somo ya kompyuta sayansi. Vitabu hizi ni muhimu sana katika maisha ya wanafunzi ambayo wanachukua somo hiki muhimu sana ambayo itawasaidia katika maishani wake. Somo hii ni somo ambayo wanafunzi wengi wanaipenda na wanataka kuendelea na kuisoma hata wakimaliza shuleni.

Hapa ni darasani na inaonekana kuwa ni shule kikuu ama university maanake wanafunzi wa sekondaria hawatumiagi viti aina kama hizi.

Mazingira safi ambaye pia imerembeshwa, inamfanya mtu akuwe na akili tulivu. Mazingira huu ni mazingira ambayo yanaona ni mazingira safi sana. Ambaye pia kuna maua ambaye yamewekwa hapa, yamepandwa hapa, na inaonekana ni sehemu ambao mtu angependa kutuliza akili yake.

Walemavu pia wanaeza cheza mchezo mbalimbali. Kuna wengine pia wanaeza cheza mchezo kurusha mkuki, ambaye wanadada sanasana wanaipenda. Kwa sasa wako kwa mazoezi ya mchezo ya kurusha mkuki.

Hapa ni ofisi kwa mwalimu ambaye anaitwa Agnes, mwalimu huyu ni mwalimu wa kidato cha 1k na amejaribu kukaribisha ama anakaribisha kila mtu ambaye anahitaji msaada wake. Inaonekana kuwa ni mwalimu mzuri sana ambaye ako na kimo sana.